Kifaa cha kuzimia moto ni muhimu sana. Kila nyumba au kila ofisi wanafaa kuwa na kifaa cha kuzimia moto kwa sababu moto ikiteketezwa kwa, kama ajali watu huweza kutumia na kupuusa hio kwenye moto.

Daktari wa meno anafaa awapee watu watu awahudumie wagonjwa ambao wako na maumivu ya meno kwa sababu jino ni iko na maumivu sana

Madawa ni kitu muhimu sana. Watu wakiwa wagonjwa wanafaa waende hospitalini ili wahudumiwe ndipo wapewe dawa yao ila kununua dawa kutoka dukani ni hatari sana.

Mvua ya mfuriko inaweza kuleta hasara nyingi. Inaweza ua watu wengi, watu wengi huweza kukufa kwa ajili ya mafuriko maji ya mfuriko. Pia huweza kupoteza mali za wenyewe pia watu wengi huweza kukosa mahali pa kupita.

Watu wafanye mbinu zote ya kufanya usafi Kwa sababu usafi ni kitu muhimu sana. Watu wanafaa watumie na watengeneze na watoe chafu kwenye kila ambacho

Usafi ni kitu muhimu sana kila mtu anafaa afanye usafi. Mtu akitoka kwenye chooni anafaa aoshe na anawe mikono, kabla ya kula chakula mtu anafaa kunawa mikono.

Madaktari wanafaa wapewe vifaa vya kuangalia na kupima dawa ili wahudumie na wapatie wagonjwa dawa ambazo zinafaa.

Meno wanafaa wahudumie wagonjwa ambao wako na maumivu ya meno na ya mdomo. Wanafaa watumie mbinu yao ya kuangalia wagonjwa hao kwa sababu ni hatari sana.

Watoto wadogo wanafaa wapewe dawa, ili wasipatwe na ugonjwa ambao unaopepewa na upepo. Wao wanafaa wapewe dawa ya kutosha.

Ukame unashambulia watu wengi sana, huweza kumaliza wanyama na watu na sababu nchi hizi kavu huweza kupata mvua baada ya mwaka moja.

Watoto ambao wadogo wafaa wapelekwe na wawekwe kwenye chupa ili wakuwe mkubwa kwa sababu wakikosa kutoka nje wanaweza patwa na ugonjwa kwa sababu wao hawajafika miezi wa kuzaliwa.

Dawa aina nyingi inaweza patikana kwenye hospitalini. Watu wanafaa waende kwenye hospitali ambapo wanafaa waende wachukue dawa ambayo wanahitaji pia lazima na ambapo wanachukua waandikiwe.

Dawa hizi zinapatikana maduka na watu wengi hutumia sana. Mimi nigeambia watu waache kununua madawa kutoka dukani.

Dawa ya kipindupindu ni muhimu sana kwenye watu ambao wako na ugonjwa ya kipindupindu, ugonjwa huu inawezaua mtu akikosa kupata matibabu ya kutosha.

Wagonjwa wanapolala kwenye kitandani, wanafaa wapewe na watayarishiwe dawa, kwa sababu bila dawa hawawezi wakapata nguvu ya kutembea na kusimama. Kwa hivo watu na madaktari hapo wapee wagonjwa madawa za kutosha.

Watu wengi wanaamini uchawi na uganga. Kwa hivyo watu waache kutumia vitu vya uganga na uchawi na waamini Mungu pekee.

Serikali wanafaa wamtengenezee pa kuchota maji kwenye watu ambao hawana ukoo, hawana mahli pa kuchukua maji na vile watu hawa pia wanafaa wapewe maji ya kutosha.

Madaktari wanaaa wahudumie watu na wagonjwa ambao wanahitaji kufanyiwa na kuuliza maswali kwa sababu mgonjwa anafaa waambiwe waulize maswali kutoka.

Madawa kama hizi zinasaidia watoto sana. Watoto ambao wako na ugonjwa wa kipindupindu na vingine vingi. Mtoto akikosa kuchukua dawa hiki anaweza kupatwa na ugonjwa mingi.

Kitu muhimu sana inasaidia wagonjwa sana kupona kwasababu wagonjwa wakitumia hiyo dawa wanaweza kupata afya nzuri na kuwacha magonjwa.

Daktari wanafaa watumie mbinu zote na vifaa vyote vya kuangalia meno sababu bila hizo hauwezi ukapata shida ambapo jino ama meno ziko nayo.

Watu wanafaa watumie dawa ambazo zinafaa wapee wagonjwa. Kwa sababu dawa inasaidia watu, wagonjwa ambao wako na tatizo, wanafaa wapewe dawa ambazo wanahitaji.

Madaktari wanafaa wapewe kila aina ya vyombo vya kuangalia dawa na kupata dawa kwa sababu madaktari huwa wanasaidia watu na wanafaa wapewe kila aina ili wasaidie watu

Daktari wanafaa wapewe vifaa vya kuangalia wagonjwa ,kwa sababu bila vifaa hizo watu wanaweza ungua na ugonjwa mingi kama vile daktari akikosa kupeana dawa.

Mtoto akizaliwa, mama huwa anaweza kufa na shida nyingi lakini baba atakuwa atafurahia na huyo mtoto.

Dawa hiki inaweza tumika na watu ambao wako na shida ya tumbo ya ndani, kwa sababu inaweza safisha ndani ya mwanadamu.

Ukame ni kitu mbaya sana inawezafanya ardhi ikauke kabisa na kukosa kutoa vitu kwa wanyama kukula.

Maji ni uhai, inasaidia watu, wanyama, miti, kila kitu huhitaji maji; hasa mimea wanafaa wapewe maji ya kutosha. Pia watu wanafaa wapewe maji ya kutosha pia.

Faida ya maji kila mtu anaijua. Ya kwanza maji ni uhai, wanyama wanahitaji, mimea wote wanahitaji. Hata wanadamu huwezi kuishi bila maji kwa siku moja.

Kuna mama ambapo aliozaa wanafaa wapewe chakula vya kutosha na wapewe nguo za watoto ili wazuie baridi pia wanafaa wapewe chakula cha kutosha.

Wagonjwa wanafaa wapate usaidizi wa kutosha kwa sababu wenye wagonjwa ambao hawana watu wanafaa wapewe chakula, wanafaa wapewe maji na vitu vyote kwa sababu mtu mgonjwa hawezi akaenda kununua maji na chakula.

Madaktari wanafaa wapee wagonjwa ambao wako na shida cha kutembea, wa mguu, mkono na mifupa. Inafaa wapewe kiasi mahali pa kupewa...

Madaktari wa masikio pia wanafaa wapewe vifaa vya kuangalia ndani ya masikio ili wasaidie wagonjwa ambao wanahitaji kusaidiwa, pia wanafaa kuwa na macho timamu kwa sababu ya kuangalia vitu kutoka mbali.

Ukame ni kitu mbaya sana. Inaweza uuwa wanyama ambao wanaoishi katika nchi ya ukame kwa sababu wakikosa kukunywa maji na wakikosa kukula nyasi wanaweza kukufa na njaa.

Walimu wanafaa wapee watoto elimu bora , kwa sababu watoto ndio tegemeo ya kesho .Wanafaa wapewe madarasa na mahali pazuri pa kusomea.

Moto ni kitu mbaya sana inaweza teketeza kila kitu manyumba, mali za watu, wanyama wa pori mpaka hata kichakani kwa hivyo watu wanafaa wasitupe tupe moto ovyo ovyo kwa sababu inaweza leta hasara nyingi.

Madakatari wanafaa waangalie meno kwa sababu watu wengi leo, siku hizi wamekosa meno mingi, sijui nini inayoleta watu wakose kuumwa na meno, kuvunjwa na meno.

Mafuriko ikona hasara nyingi sana. Inaeza sababisha na unaeza kuharibu manyumba za watu, njia au wanyama wanaeza kufa. Hata wanadamu wenyewe wanaeza kufa kwa sababu maji inaeza sababisha kifo.

Wengi hapa duniani wanaamini ushirikina na uchawi na uganga. Kwa sababu hiyo ni kazi ya shetani. Watu waache kutumia uganga na uchawi na waamini Mungu.

Maji mengi ya mafuriko pia yanaweza sababisha ukosefu na uharibifu wa mali, kwa sababu kwa watu ambao wanaishi kijijini, maji yanaweza haribu vitu vya kulala.

Dawa hiki inasaidia watoto wadogo ambao ni wachanga sana wanapopewa hawawezi ngojeka na hawawezi pata ugonjwa ambao ugonjwa ni wa kipindupindu.

Watato ambao wanaozaliwa kwa miezi mifupi kama miezi sita ama saba wanafaa wapewe vifaa na mahali pa kuekwa ile wakuwe, wazoee na kutibiwa hapo.

Usafi ni kitu muhimu sana kila mtu anafaa atengeneze na afanye usafi kila siku, kwa sababu bila usafi, hatoweza kugonjeka, sanasana watu wanafaa watumie waoshe chooni, kwa sababu choo ni mahali ambapo watu huenda haja.

Maji ya mafuriko imeweza kuleta hasara nyingi. Inawezaleta na kuharibu mali ya umma, wanyama pia magari. Maji hizo zina nguvu nyingi ya kutosha, inaweza kuharibu gari.

Wamama wajawazito wanafaa wapewe nafasi na mahali pa kulala na kuwekewa watoto kwa sababu watoto hawa wanafaa watunzwe au waekwe mahali safi. Wakina mama pia wapewe nafasi ya kulala vizuri.

Hasara hiki kimeletwa na moto. Moto ni kitu mbaya sana, inaweza haribu mali, inaweza choma manyumba na huweza kuleta hasara mingi katika jamii. Watu wanafaa wazingatie na wapewe vifaa vya kuzimia maji, moto, sababu moto i, ikilipuka inaweza ua watu na..

Kina jamii wanafaa wapewe mawaidha kidogo. Inafaa wapewe hadithi na umuhimu wa usafi ili wao kwa wao wajieleze.

Maji ni uhai kila mtu anahitaji maji pia ata miti pia huhitaji maji kwa sababu wakikosa maji wanaweza kauka

Madaktari wanafaa wasaidie wagonjwa ambao wako na ugonjwa kwa sababu wakisaidia hao watu, na watu watapona sana wengine wanafaa waende hospitalini kupata matibabu.

Kuna dawa hizi zinasaidia watoto ambayo wako na ugonjwa ya measles ugonjwa huo inaweza maliza kwa muda mfupi bila mtoto akikosa kupata tibabu anaweza kufa.